Nchi letu la Kenya limebobea katika sekta ya ukulima. Wakulima wanapanda nafaka mbalimbali, matunda pia tunazipanda na tunaleta mazao mazuri. Tunapanda vitu kama ndizi, machungwa, maembe na wakulima wanaweza kuviuza katika sokoni zetu.

Watu wanaweza kutangamana kutumia njia tofauti. Watu wanatangamana katika masoko ambao wanakutana kuuza bidhaa zao kuna kununua

Sokoni ni mahali ambapo watu wanafanya biashara tofauti tofauti. Katika soko kuna wanunuzi na wauzaji. Watu wanaweza kuuza manguo na bidhaa tofauti tofauti.

Hii ni mandhari ya biashara inayotoa huduma ya pesa, kuna wawekezaji wa pesa na wanaokuja kutoa pesa. Mhudumu ni mwenye biashara. Yeye ndiye anayekuja kutoa pesa.

Watu wengi hujihusisha katika biashara tofauti tofauti. Mojawapo ya hizo biashara hizo ni zile za kununua gari ambazo watu watakodisha. Unapokodisha gari unalitumia kama lako lakini utakuja kuilipia baadae.

Nchi yetu ya Kenya imebobea katika sekta ya ukulima, watu hupanda mimea mbalimbali ili waweze kupata mapato yao. Moja wapo ya hizo mimea ni viazi vitamu, viazi ambazo mtu anaweza kununua na kupika nayo viazi karai.

Kila mtu ana malengo ambazo anataka kuzihitimu katika maisha yake. Mtu anapohitimu malengo zake huwa ana furaha. Mojawapo ya malengo ya kila mtu ni kununua gari na mtu anaponunua gari analolitaka huwa ana furaha sana.

Bima ni kitu muhimu katika biashara, unaposajili biashara lako katika bima ili upate cheti cha bima unafaa kubonyeza *352# .

Watu wanajihusisha katika biashara mbalimbali humu nchini. Mojawapo za hizo biashara ni la kuuza mayai, mikate na maziwa.

Watu hujihusisha katika biashara mbalimbali ili waweze kupata mapato ili waweze kujidhumu katika maisha yao. Watu wengi wameekeza katika biashara la magari ambapo mtu anaweza kukopa gari na kutumia na kulipa baadae.

Watu wanatumia njia tofauti tofauti ili kupata mapato Ili waweze kujikimu katika maisha yao. Mojawapo ya hizo ni kutumia taxi kusafirisha abiria sehemu watakazo.

Ili kuhakikisha mtu anapata mapato, watu wanajihusisha katika biashara mbali mbali. Miongoni mwa hizo biashara ni lile la taxi ambalo linatoa huduma la kusafirisha abiria katika kila mahali anataka kwenda.

Watu hujuhusisha katika biashara mbalimbali. Biashara hizo sanasana hukuwa zile kutoka sekta ya ukulima. Katika sekta ya ukulima watu hupanda ndizi ambazo wanaziuza ili waweze kupata pesa.

Kila mtu anahitajika kupata bima la afya. Bima hizo zinaweza kukusaidia wakati unapokumbwa na shida, wakati unapokuwa mgonjwa unaweza kutibiwa bure kutumia bima hizo. Wakati amabapo mtu anapatwa na magonjwa na familia yake bima hizo zitakuja kuzilipia.